Hawa ni watu wawili, mmoja ameketi kwenye kiti na mwingine amesimama karibu naye. Akionekana kumsaidia au kumhudumia. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya nyumba au eneo la ndani.

Huyu ni mtu mzima na mtoto mdogo wakiwa wamelala ndani ya chandarua cha buluu. Chandarua kimetandikwa juu ya kitanda au godoro na kinaonekana kuwalinda dhidi ya mbu.

Hawa ni watu wawili, mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mzee na amevaa barakoa anapokea kitu kutoka kwa mtu mwingine aliyevaa shati ya buluu. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje labda wakiashiria katika tukio au mpango fulani.

Huyu ni mtu anayeonekana kulala au kupumzika chini ya neti ama pazia jeupe, labda neti ya mbu au kitambaa chepesi. Kunaonekana mtoto amelalishwa kuonyeshana ni mandhari ya hospitali.

Huyu ni mgonjwa, amelala kitandani hospitalini. Akipokea huduma kutoka kwa wafanyikazi wa afya, waliovaa mavazi maalum ya kujikinga. Hii ni ishara ya mazingira ya matibabu, labda katika chumba cha wagonjwa mahututi, au wodi ya kubebwa, ambapo tahadhari kali za usalama zinachukuliwa.

Hawa ni kundi la watu wakiwemo wanaume wanawake wakiwa wamekusanyika karibu na mwanaume mmoja aliyevalia suti la blue .Anaonekana kushikana mkono na mwanamke mmoja. Watu wengi wanatabasamu na kuonekana kufurahia tukio hilo. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani au ya nyusu nje.

Huu ni kliniki ya simu ya Beyond Zero, ikionyesha huduma za afya zinazotolewa kwa jamii. Watu wanaonekana wamekusanyika karibu na kliniki hiyo, wakisubiri au wakipokea huduma za matibabu zinazotolewa na mbango huo.

Hawa ni kundi la watu wameketi chini ya mti, wakionekana kushiriki mkutano au mkusanyiko wa jamii. Nyuma yao kuna gari ndogo aina ya van nyeupe, Watu wengine wamevaa nguo za kawaida, na wengine wamekaa kwenye viti au chini.

Huyu ni mwanamke akitabasamu. Amevaa shati ya buluu na aproni nyeupe, labda mfayikazi wa afya kwa jamii au mtu katika nafasi hio. Kwa mbele upande wa kulia kuna sanduku jekundu lenye neno sure lililoandikwa juu yake. Mandari ya nyuma yanaonekana kuwa ndani ya chumba na vitu mbalimbali kama vile nguo na masanduku mengine.

Huyu ni mwanamke mchanga nwenye tabasamu ambaye anaonekana kuwa na furaha. Nywele zake ni nyeusi na fupi. Amevaa nguo inayofanana na kelele za bega au shati lililo na mikono. Sehemu ya juu.

Huu ni kinywa cha mtu wakati wa uchunguzi wa meno. Mtaalamu wa meno akiwa amevaa glovu ya buluu anatumia kioo cha meno kuchunguza meno na fizi za mgonjwa. Meno yanaonekana nyeupe na ni safi yakionyesha afya njema ya kinywa.

Huu ni sehemu ya chini ya uso wa mwanaume mwenye ngozi nyeusi akitabasamu na kuonyesha meno yake meupe na yenye mpangilio mzuri. Ana ndevu fupi na masharufu yaliyokolea vizuri.

Huyu ni daktari wa meno akifanya matibabu ya usafi wa kinywa labda akisafisha au kuondoa madoa kwenye meno ya mgonjwa. Chombo cha meno cha ultrazone kinaonekana kikitumiwa kusafisha meno kwa kutumia mtetemko midogo ya masafi ya juu na ya maji.

Huu ni mdomo wa mtu, ambapo mkono uliovalia glovu unavuta mdomo ili kuonyesha meno. Inaonekana kama ni picha iliyopigwa wakati wa uchunguzi wa meno au matibabu fulani ya meno.

Hawa ni wafanyikazi wa matibabu wakiwa wamevalia suti za kujikinga. Wakihamisha mgonjwa ambaye yuko ndani ya kitengo cha kutegwa. Kutoka kwenye ndege ndogo enye nambari ya usajili 5Y- FDP na jina la ambref kwenye gari la wagonjwa.

Hawa ni kundi la watu wanaopita maji ya mafuriko. Baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za kuokoa maisha, na kubeba vitu vyao, ikwemo beseni kichwani. Hali hii inaashiria hatari za mafuriko, ambayo yamekua yakikumba maeneo mbali mbali nchini.

Hawa ni watu watatu wakiwa wanatembea katika eneo lenye nyumba kadhaa nyuma yao na miti mingi. Watu hawa wamevaa fulana za rangi ya chungwa juu ya nguo zao na wanaonekana wakiwa katika shughuli fulani ya jamii.

Huu ni matukio ya mafuriko makubwa. Katika sehemu ya kwanza watu wanaonekana wakitembea kwenye maji mengine yaliyofurika barabarani na maeneo ya makazi. Sehemu ya pili inaonyesha mtu ameketi juu ya paa la nyumba iliyofunikwa na maji akionyesha kiwango cha maji.

Hawa ni kundi la watu wakiwa wamesimama kwenye maji yanayoonekana kuwa mafuriko. Mbele kuna watu wawili mmoja akiwa amevaa koti jekundu la shirika la masalaba mwekundu na mwingine akiwa amebeba begi mgongoni wakimsaidia mwanamke kutembea kwenye maji.

Huyu ni mtu anayetembea kwenye maji yenye matope labda baada ya mafuriko huku akiwa amezungukwa na mabaki ya mbao na miundo iliyoharibika. Inaonekana kama eneo lililoathiriwa na mafuriko au mvua.

Hizi ni aina mbalimbali za maharagwe na kunde zilizowekwa kwenye bakuli tafauti za mbao na kunia moja la kikambaa katikati, Kuna maharagwe meusi , maharagwe mekundu, ndengu za kijani na aina nyingine za maharagwe

Hili ni gari lenye rangi nyekundu. Linaonekana kama sedan au la elfu mbili na tisa. Likiwa limepondwa na mti mkubwa ulioanguka juu yake. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara au njia, na mti huo umelala juu ya sehemu ya nyuma ya gari na paa, ukisababisha uharibifu mkubwa.

Huu ni chumba kilichojaa vifaa vya matibabu ikiwemo vitanda vya hospitalini, vitanda maalum vya watoto wachanga na vifaa vingine vya matibabu. Mabango yenye nembo ya mozzart, na ujumbe wa hopping inaonekana ukutani ikionyesha mchanganyiko wa kampuni iliyo katika sekta ya afya.

Huu ni sehemu ya hospitali au jengo la hospitali hasa sehemu ya kituo cha ajali ya dharura. Mbele ya jengo hilo, kuna gari jeupe ambalo linaonekana kama gari la kubeba wagonjwa. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama nje ya jengo hilo.

Huu ni chumba chenye funiture na vitu vilivyopangwa. Kuna makabati ya ukutani yaliyojaa vitu mbalimbali labda dawa au vifaa vingine. Chini ya makbati hayo, kuna sehemu nyingine ya kuhifadhi vitu. Kuna kiti chenye mgurudumu na meza iliyojaa vitabu.

Hili ni mashine nyeupe iliyotumiwa kuchunguza macho kwa undani ikiwa na sehemu ya kuweka kidevu na paji la uso. Kiti cheusi kilijo karibu na mashine ya uchunguzi ambacho mgonjwa hukaa wakati wa uchunguzi.

Hili ni rundo la pua za chuma au vyuma hapa vinavyopangwa vizuri huenda vikiwa vimehifadhiwa au vikiwa tayari kwa usafirishaji. Anga linaonekana kwa umbali, likiwa ya mawingu na ni ya bluu.

Huu ni mguu wa mtu ukiwa umefungwa kifaa cha nje cha kurekebisha mifupa kinachoonekana kutibu jeraha au kuvunjika kwa mfupa labda katika mazingira ya hospitali. Kifaa hicho kina pini zinazopenya ngozi na zinaunganisha kwenye fremu ya nje ikionyesha matibabu ya mfupa.

Huu ni kifaa cha matibabu kinachoonekana kama mashine ya matibabu au kifaa cha hospitali labda incubator au kifaa kingine cha kuweka wagonjwa. Kina skrini ya kidigitari inayoonyesha namba mia mbili na moja, na kifaa kinaonekana kuwa na magurudumu kwa urahisi wa kusongesha. Juu yake, kuna neno wd ambalo huenda ikawa ni chapa au aina ya kifaa hicho.

Huyu ni mtu amelala kitandani hospitalini akiwa na kifaa cha kurekebisha mfupa mguuni mwake. Kifaa hicho kina pini zinazoingia mguuni na miundo ya chuma inayoshikilia mfupa ili kupona. Mtu huyu anaonekana kuwa mgonjwa na anapokea matibabu hospitalini.

Hili ni chumba kinaochoonekana kuwa cha hospitali au mazingira ya matibabu. Inaonyesha kitanda, kifaa cha kufuatilia chenye skrini inayoonyesha grafu au data na vifaa vingine vya matibabu vinavyounganishwa. Kuna nguo au vitu vingine vinavyowekwa kwenye kitanda.

Hili ni kitanda au meza ya uchuguzi ya matibabu ikiwa na sehemu ya kulalia yenye rangi nyeusi na sehemu ya mbao au chuma. Ukuta wa nyuma una rangi ya buluu. Inaonekana kama chumba cha kliniki au hospitalini.

Huu ni kigogo kimoja cha kutembelea chenye sehemu ya kuegemea kwa bani na mpini ya kushika. Pia kuna kitembezi cha chuma kinachotumika kutoa msaada wa kutembea.

Hawa ni watu kadhaa, wakiwemo wanawake na wanaume, watoto na watu wakubwa. Watoa huduma za afya waliovalia glavu wakimhudumia mtu mwingine. Inaonekana kama shughuli ya matibabu au ya kibinadamu inayoendelea.

Huyu ni mtoto mchanga akiwa katika kitengo cha uangalifu maalum cha watoto wachanga. Akihudumiwa na wataalam wa afya. Inaonekana kama matibabu au uangalifu unaotolewa kwa watoto.

Huyu ni mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mwalimu au mlezi akifundisha au kuangaliana na kundi la watoto wadogo. Wamekaa chini mbele ya ukuta wa matofali na mwanamke huyu anaonekana akizungumza nao kwa furaha.

Hili ni mazingira ya huduma ya afya ambapo mwanamke amebeba mtoto mchanga na mhudumu wa afya anawahudumia. Katika mandhari ya nyuma, kuna watu wengine wameketi kwenye fensi wakisubiri kuhudumiwa.

Huyu ni mtoto anayenawa mkono kwenye kituo cha kunawia mikono cha umma. Kituo hiki kinaonekana kuwa na nembo ya green na kimetengenezwa kwa chuma chenye rangi ya kijani. Nyuma ya mtoto, kuna watu wengine pia wakiwa wamevalia barakoa na mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Huyu ni mtu ambaye anapokea sindano uwezekano mkubwa chanjo mtaalamu wa afya ambaye amevaa glovu nyeupe inaonekana akitoa sindano hiyo Kwa chanjo kamili

Huyu ni mtu mzima akimpatia mtoto chanjo na kuna chupa iliyoandikwa malaria Vaccine . Hii inaashiria mchakato wa chanjo didhi ya malaria. Mandhari inaonekana kuwa nyumba cha matibabu.

Huyu ni muuguzi au mtaalumu wa afya, amevaa barakoa akijiandaa kudunga sidano. Anaonekana akichota dawa kutoka kwenye chupa ndogo na kutumia sidano, inawezekana anajiandaa kutoa chanjo au dawa nyingine.

Hawa ni kundi la watu, wengine wakiwa wamevaa barakoa. Mtu mzima anaonekana akimpatia mtoto kitu mdomoni, labda dawa au chanjo. Huku mtoto akiwa ameketi kwenye kiti na mwanamke mwengine karibu na yeye. Mandhari inaonekana kuwa nje na kuna pikipiki na watu wengine nyuma.

Hizi ni vifaa vya matibabu vinavyohusiana na malaria ikiwemo chupa ya dawa na vidonge vya rangi ya blue na nyeupe na sindano. Neno malaria limeandikwa kwenye herufi kubwa kwenye karatasi iliyo chini ya vifaa hivyo.

Huyu ni mtu ambaye anaosha mikono yake kwa sabuni na maji kutoka kwenye bomba huku mikono yake ikitoa povu ikiwa juu ya ndoo kuonyesha anatumia povu ama sabuni inayotoa povu nyingi.

Hili ni mikono ikishika kitu chepesi chenye umbo la mviringo au mviringo labda kipande cha chakula kama muhongo au viazi juu ya beseni au bakuli huku maji yakitiririka.

Hili ni mashine ya mazoezi ya mikuu inayotumika kwa mazoezi ya kunyosha na kukunja mikuu, inaonekana kuwa mashine ya kupakia sahani na sahani za uzito zenye namba telatini na tano zimepangishwa, mashine hii ina viti vivyo weza kurekepishwa na sehemu ya kuweka mikuu kwa ajili ya faraka na usahihi wakati wa mazoezi

Huyo ni mpiganaji wa dembe, aina ya mchezo wa chadi wa ndondi, wakuhusisha kutoka yakiwa amefunga ngumi yake kwa kamba au kitambaa akijianda kwa mapambano. Nyuma yake kuna umati wa watu wanao tazama kuashiria kuwa ni mchezo unaofanyika mbele ya watazamaji.

Hili ni dawa ya mchezo, inaonyesha mashini ya mazoezi ya kupiga benchi au mashini ya mazoezi ya mabega. Mashini hii ina kiti ya mkono ya kupiga, na pia ina nafasi ya kuweka uzito. Inatumika kwa ajili ya kujenga misuli ya kifua na ya mabega.

Hili ni eneo lenye mimea mingi ikiwemo mimea mirefu inayoonekana kama mahindi au miwa na mimea mingine mifupi yenye majani mapana chini yake. Nyuma kidogo kuna muundo unaofanana na ua wa mbao au uzio.

Huu ni miti miwili mikuu, mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Miti hii ina majani mengi na matawi yaliyosambaa. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na kivuli zaidi huku miti ikionekana kuwa na rangi nyeusi au kijani iliyokolea.

Huu ni janasi ya mimea ya mazabibu inayopatikana katika maeneo ya tropic na nusu tropic ya Asia. Hujulikana kama nector ya kiteria na mimea inajulikana kwa kuvuta mpaka na huwa na majani mengi, harufu si nzuri. Mara nyingi hutumika katika jae za shamba.

Hili ni mti mdogo au kichaka chenye majani refu ya kijani kibichi kinacho kuwa katikati ya mimea mingine. Nyuma ya mti kuna muund unaofanana na kibanda au jengo la mbao. Anga linaonekana kuwa nyeupe na ya buluu hafifu.

Hii ni mimea wa Aloe Vera. Ni mimea wa kudumu wenye majani manene na yenye uwezo wa kuhifadhi maji. Inajulikana sana kwa matumizi yake ya kimatibabu na vipodozi, kutokana na jeli inayopatikana ndani yake.

Huu ni mimea unaopandwa ukiwa na majani mengi yenye rangi ya kijani na baadhi ya majani ya manjano ukiwa kwenye shina la miti. Mandhari iko wazi kuonyesha ama kuashiria ni mchana.